Chupa nyekundu ya kuzima moto. Chupa ya gesi ya rangi ya chungwa na chupa nyingine ya gesi ya rangi ya kijivu, zote zikiwa zimehifadhiwa nyuma ya grill ya chuma ya rangi ya kijani.

Kwenye uwanja tambarare kuna wanaume watatu ambao wanaonekana wakicheza mpira. Wanaume hawa wana ulemavu wa miguu. Wanatumia vyuma katika kucheza mchezo wao. Mmoja amevalia fulani ya kijani kibichi na kinyasa cheupe, mwengine amevalia fulana nyekundu na kinyasa cheupe. Nyuma yao kuna nyasi ambayo ni ya kijani kibichi ,kuna kuta nyuma yao na kuna miti mirefu.

Ubao mweupe ambao una maandishi ya tarehe ambayo ni Ijumaa, Februari, mwaka wa elfu mbili ishirini na tano. Kuna herufi za alfabeti ambazo zimeandikwa kwanzia A hadi Z. Kuna mtwana wa rangi ya machungwa ambao umening'inizwa kwenye ubao na sehemu nyingine ya ubao haijaandikwa chochote.

Wachezji wa soka wakiwa na miguu iliyokatwa wakiwa uwanjani. Wamevaa jezi nyekundu na kijani yenye neno Kenya. Wachezaji wanatumia magongo kusaidia kutembea na kucheza mpira. Inaonekana kama ni mchezo wa soka ya walemavu.

Wachezaji wa mpira wa miguu wa walemavu. Mchezaji mmoja anaonekana akipiga mpira kwa mguu wake mmoja, huku akitumia magongo kujitegemea. Na mchezaji mwingine yuko karibu naye. Inaonekana ni mechi ya mpira wa miguu kwa walemavu.

Hiki ni kitabu cha Nyota ya Kiswahili cha wanafunzi wa gredi ya pili. Kitabu hii imechorwa watu wawili wanaoonekana kuwa kwenye mashindano. Farasi hawa wamekaliwa na watu wawili mmoja amevaa fulana ya kijani kibichi na mwingine fulana ya manjano. Kando kuna kiwanja kile kina nyasi na kule ambako farasi wanakimbilia ni uwanja tambarare.

Jengo lililopakwa rangi ukutani. Lenye mchoro wa Noahs ark iliyo juu yake. Kwenye mchoro huo kuna safina kubwa ikiwa juu ya maji na wanyama mbalimbali wakizunguka ardhini na samaki na viumbe vya bahari majini. Mbele ya jengo, kuna vichaka vilivyopunguzwa vizuri na njia ya kutembea. Miti na mimea mingine inaonekana nyuma ya jengo na anga la buluu lenye mawingu linaonekana juu.

Chumba cha kompyuta ambacho kina meza ndefu na kompyuta mbili, kila moja ikiwa na skrini, kibodi na kipanya. Pia kuna vitabu vilivyopangwa vizuri upande wa kulia wa meza. Mazingira yanaonekana kuwa safi na yamepangwa vizuri.

Darasa lenye madawati na viti, Kuna madawati kadhaa ya mbao yaliopangwa kwa safu na baadhi yana vitabu juu yake. Ukutani nyuma, Kuna bango lenye michoro ya mikono. Sakafu inaonekana kuwa na vigae.

Rafu ya mbao yenye sehemu nyingi na ndani yake kuna mafaili yaliyopangwa yenye rangi mbalimbali ikiwemo blue , pink , kijani na manjano. Rafu hii inaonekana kutumika kuhifadhi vitu kwa utaratibu.

Kundi la watu wengi, wengi wao wakiwa kwenye viti vya magurudumu. Wakiwa wamevalia mavazi mekundu na kushikilia bendera ya kenya. Inaonekana kama sherehe au tukio la michezo, labda michezo ya walemavu na pia kuna umati wa watu nyuma.

Mwanamke ameketi kwenye benchi la mazoezi la kuinua vyuma ndani ya ukumbi wa mazoezi. Amevalia shati jekundu na suruali nyeusi na anaonekana kutazama mbele kwa umakini. Nyuma yake kuna chuma refu cha kuinulia vyuma chenye diski nyekundu na uzito pande zote mbili. Kuna diski nyingine za uzito za rangi tofauti chini karibu na chuma cha kuinulia vyuma. Mwanamke huyo anaonekana kuwa mwanamichezo wa kuinua vyuma kutoka Kenya.

Uwanja wa michezo wenye vifaa kadhaa vya kucheza. Upande wa kushoto kuna bembea nyekundu na nyeupe. Katikati kuna slaidi ya kijani na buluu na miundo mingine wa kuchezea. Nyuma ya vifaa vya kuchezea, kuna ukuta uliofunikwa na matairi mengi yaliyopangwa. Nyuma ya ukuta wa upande wa kulia, kuna jengo lenye paa ya kanisa na ardhi inaonekana kuwa na vumbi na kuna nyasi zilizoota hapa na pale. Kuna miti mirefu upande wa kushoto na nyuma ya ukuta wa matairi.

Picha hii ni ya kitabu cha kiadaa kinachoitwa Longhorn Computer Science learner's book Grade 7 . Kitabu hiki kimeandikwa kwa ajili ya wanafunzi wa gredi ya saba na kinafuata mtaala wa elimu unaozingatia umahiri CBC nchini Kenya.

Wanariadha wanne wawili wa kiume na wawili wa kike, wakikimbia kwenye uwanja wa riadha, mwanamke mmoja amevaa fulana nyekundu, yenye maandishi Kenya mbele ikionyesha utaifa wake. Wanaume wamevalia fulana zenye rangi tofauti, moja ya buluu na nyingine ya maroon . Mandhari ikionyesha uwanja wa riadha wenye nyimbo za kukimbia na watu wengine kwa mbali. Wanariadha hao wanaonekana wakiwa kwenye mazoezi ya riadha.

Wanaume watatu wakiwa uwanjani. Kuna viti vya watazamaji vikiwa nyuma yao. Wawili kati yao wanatumia magongo ya kutembelea na wamevaa jezi nyeusi na kijani, huku mmoja wao akiwa amesimama bila gogo na amevalia jezi nyekundu na nyeusi.

Kiti cha darasani chenye meza iliyounganishwa na sehemu ya kuandikia. Kiti hicho kina sehemu ya chini ya kuweka vitu. Viti vingine kama hivyo vinaonekana nyuma ,vikipanga foleni katika chumba kinachoonekana kama darasa. Sakafu imetengenezwa na vigae vya rangi ya kawahia.

Nyumba yenye paa la rangi ya kahawia na kuta za rangi ya manjano, ikiwa na dirisha lenye nondo za kijani. Mbele ya nyumba kuna bustani kubwa ya nyasi ya kijani kibichi. Kuna miti kadhaa nyuma ya nyumba na kuelekea kushoto. Anga ni ya buluu na kuna mawingu machache.

Mwanariadha wa kike wa Kenya mwenye ulemavu akiwa kwenye kiti cha magurudumu cha mbio, akishindana kwenye uwanja wa riadha. Amevalia fulana nyeusi yenye maandishi Kenya mbele na anaonekana akisukuma kiti chake cha magurudumu kwa kasi kwenye njia ya kukimbia. Nyuma yake kuna viti vya watazamaji vya buluu kwenye uwanja.

Kundi la wanariadha wa kenya, wakiwemo wanariadha walemavu, wamesimama mbele ya bango lenye maandishi champions of cheers na bendera za Kenya. Katikati wanashikilia hundi kubwa inayoonyesha ufadhili kupitia chapa yao Tusker. Mmoja wa wanariadha ameketi kwenye kiti cha magurudumu upande wa kulia. Wote wamevaa nguo zinazofanana zenye rangi za kijani, nyekundu na nyeusi zikionyesha rangi za bendera ya kenya.

Jengo lenye ghorofa kadhaa na ngazi zinazounganisha ghorofa hizo. Kuna korido kwenye kila ghorofa, pia ikiwa na milia ya chuma cheusi. Chini ya jengo, kuna eneo la kijani lililokatwa vizuri, linaonekana kuwa bustani. Jengo linaonekana kuwa na kuta za rangi ya kahawia na nguzo za rangi ya kijivu. Mwanga wa jua unaonekana kupiga sehemu ya jengo na eneo la kijani.

Kuna kifutio cha ubao mweusi kilichowekwa juu ya ukingo. Kando yake kuna sehemu ndogo ya rula inayoonekana na ukuta wa rangi ya kijani kibichi na sakafu ya vigae inaonekana nyuma.

Huu ni uwanja wa michezo ambao una rangi ya bendera ya Kenya. Juu kuna rangi nyeusi, nyeupe, nyekundu na chini kuna rangi ya kijani kibichi. Katikati kunaonekana kuna kitu kama hema ambalo liko pale. Huku mwanzoni kuna mwanaume mmoja ambaye ameanguka mchangani, kutokana na kuruka mchezo wa long jump .

Timu ya ndondi ya viti vya magurudumu ya Kenya, wakiwa wamevalia mavazi ya michezo na vifaa vya ndoni. Mwingine akiwa ameketi kwenye viti vya magurudumu, mwingine amesimama karibu na begi la mazoezi. Baadhi yao wamevalia glovu za ndondi na kofia ya kujikinga, wengine wamevalia fulana zenye maandishi 'Kenya'.

Darasa la kompyuta iliyo na viti na meza za mbao, zenye frame ya chuma. Kila meza ina kiti kilichoambatanishwa. Kompyuta na skrini zake zinaonekana kwenye meza kadhaa upande wa nyuma wa chumba. Kuna ubao mweupe upande wa kulia na dirisha lenye lau za chuma na pazia la kahawia upande wa kushoto. Sakafu ina vigae vya kahawia na kuta zimepakwa rangi ya kijani kibichi.

Bango la shule lenye kanunu na maadili linasema, Shuleni mwetu tunatii sheria, tunafanya kazi kama timu, tunaheshimiana tunafuata ndoto zetu tunafanya ushindani safi, tunafuata maelekezo tunatii walimu, tunazingatia muda ,tunasema maneno madogo kama tafadhali, asante, samahani, nisamehe, Mungu akubariki hatukati tamaa na sisi ni familia.

Picha ya kitabu cha kiada kinachoitwa afya, usalama na adabu msomaji mbili, ni toleo la tatu na ni sehemu ya mfululizo wa vitabu vya afya vya A Beka Book. Jalada ya kitabu lina picha za watoto ikiwemo mvulana mmoja na wasichana wawili.

Seti mbili za kompyuta ya mezani, kila seti ina skrini ya kompyuta yenye chapa ya Dell, kibodi na panya. Pia kuna vitabu vichache vilivyotawanyika mezani karibu na vifaa vya kompyuta. Seti hizi zinaonekana kutumika kwa kazi au masomo.

Darasa lenye madawati na viti. Kuna madawati mengi ya mbao na viti vilivyolingana, vikiwa vimepangwa na madirisha yenye mapazia mepesi, yanaonekana upande wa kushoto na kuta zinaonekana kuwa na mabango zilizobandikwa, huku sakafu inaonekana kuwa na muundo wenye vigae vyekundu.

Jengo la ghorofa mbili lenye nguzo ya bendera. Jengo lina kuta za mawe na madirisha yenye grili za kijani. Kuna mlango wa mbao katikati ya ghorofa ya chini. Mbele ya jengo kuna bustani iliyopambwa vizuri yenye mimea iliyokatwa kwa umbo la mstatili na nguzo ya bendera imesimama katikati ya bustani hiyo. Pia, kuna pipa la takataka jekundu upande wa kushoto wa jengo.

Wesley Kimeli Sang, mwanariadha wa kiume wa Kenya, amesimama kwenye uwanja wa riadha. Amevalia fulana nyekundu yenye neno Kenya na nembo ya Nike. Chini ya picha kuna maelezo yanayomtambulisha kama raia wa Kenya, alizaliwa Machi tarehe moja mwaka wa elfu moja mia tisa tisini na nne, mwanariadha wa paraathletics anayeshiriki tukio la 1500 T46 na ana ulemavu kwenye mkono wa kulia.

Rundo la karatasi za rangi zilizokunjwa zikiwa zimesimama ndani ya chombo. Pia kuna karatasi za rangi mbalimbali kama vile waridi, njano, buluu na zambarao zikiwa zimetumika kwa ajili ya shule, ofisi au sanaa.

Orodha ya siku za wiki, iliyobandikwa ukutani. Orodha hiyo ina siku zote za wiki kuanzia Jumapiliumatatu, Jumanne, Jumatano, Alhamisi, Ijumaa na Jumamosi. Kila moja ikiwa na kibandiko chake maalum chenye picha ndogo.

Mwanamume aliyevaa suti akisimama mbele ya bango lenye nembo ya jina, Kenya Institute of Special Education, ikirudiwa mara kadhaa. Mwamamume huyo anaonekana akihutubia au akishiriki katika tukio linalohusiana na taasisi hiyo.

Watu wanne, wakiwemo wanariadha wa Kenya, wawili kati yao wamevaa fulana nyekundu zenye neno ya Kenya mbele. Mmoja wa wanariadha ameketi ndani ya boti ya WinTech, ambayo ina kiti cha magurudumu kilichounganishwa, huko karibu na maji na miti inaonekana nyuma.

Chumba chenye vituo kadhaa vya kompyuta. Kuna meza ndefu iliyopangwa na kompyuta za mezani, kodi, kipanya na vichwa vya sauti. Viti vyeupe vimepangwa mbele ya kila kituo cha kompyuta. Chumba kina kuta za kijani kibichi na madirisha yenye mapazia. Inaonekana kama chumba chenye mafunzo ya kompyuta.

Jengo lenye paa la matofali mekundu na kuta za mawe, likiwa na madirisha mengi na lango la kuingilia katikati. Mbele ya jengo kuna bustani ya nyasi iliyopunguzwa vizuri na njia mbili zilizopabwa kwa mimea midogo, mti mmoja umesimama upande wa kushoto wa bustani. Nyuma ya jengo miti mingi na majengo mengine yanaonekana kwa mbali.

Mwanamke mwanariadha mwenye ulemavu, akiwa kwenye kiti cha magurudumu akijiandaa kurusha mkuki kwenye mashindano ya riadha . Kuna watoto wawili wanaotazama kwa nyuma na mmoja wao yuko karibu na kiti cha magurudumu cha mwanariadha. Inaonekana kuwa ni uwanja wa michezo.

Eneo la kazi lenye kompyuta. Kuna skrini ya kompyuta ya Dell, kitengo cha mfumo CPU , kibodi na panya. Dawati linaonekana kuwa na vifaa vya kuandika kama kalamu na penseli kwenye kikombe. Kwenye skrini ya kompyuta kuna bango lenye ujumbe unaosema internet facility is strictly for educational purposes only na pembeni kuna kiti cha mbao.

Mlango wa mbao ikiwa na ishara mbili nyeupe zilizobandikwa juu yake. Ishara ya juu inasema maabara ya Kemia na ishara ya chini inasema maabara ya Bayolojia. Chini ya mlango kuna stika kadhaa zilizobandikwa ingawa hazisomeki vizuri.

Bango jeupe lililobandikwa kwenye mlango mwekundu. Bango hilo lina jina shairi la karibu, ambalo linaeleza kanuni za kuingia chumbani. Unapoingia chumba hiki, kujifunza kunafurahisha na ushirikiano unatarajiwa. Mtazamo wetu chanya na heshima ya pande zote ni sehemu ya kila kitu tunachofanya na kusema.

Mtu anayeendesha baiskeli ya kisasa ya mbio. Mwendesha baiskeli amevaa mavazi maalum ya kuendesha baiskeli, ikiwemo kofia ngumu nyeupe na suti ya kuendesha baiskeli yenye rangi nyeusi na mistari ya rangi mbalimbali. Baiskeli yenyewe ina fremu ya rangi ya kijani kibichi na magurudumu meusi. Mtu huyo anaonekana akipanda baiskeli barabarani na nyuma yake kuna mimea na miti ikionyesha mazingira ya nje.

Watu wengi wamevalia nguo nyekundu. Watatu wa jinsia ya kike na watano wa jinsia ya kiume. Wawili wanaonekana kuwa ni walemavu na wamekalia viti vya magurudumu ya walemavu. Wanasukumwa na wake zao, huku wamebeba bendera za Kenya. Mmoja anatabasamu. Wanaume wamevalia suruali nyeusi na kofia vichwani.

Nancy Chelagat Koech mwanariadha wa paraathletics kutoka Kenya, akiwa ameshikilia bendera ya Kenya pamoja na mwenzake wa kiume. Nancy Chelagat alishiriki katika mbio za mita elfu moja mia tano T kumi na moja na yeye ni mlemavu wa macho.

Kasha la kuhifandi na kuchajia vifaa vya kielektroniki kama vile kompyuta lenye magurudumu kwa urahisi wa kusogeza. Kasha hili lina milango miwili ya rangi nyeusi na fremu ya rangi nyeupe na linaonekana kuwa katika mazingira ya ofisi kukiwa na meza na viti pembeni. Juu ya kasha kuna karatasi na kitambaa cha kufutia.

Mwanariadha wa kike akiwa kwenye kiti maalum cha magurudumu cha mbio, kwenye uwanja wa riadha usiku. Anaonekana akijiandaa kwa mbio au kushiriki katika mbio na sakafu ni ya rangi ya hudurungi na ina mistari mieupe, huku uwanja wenye nyasi unaonekana kwa mbali.

Kabati la kuhifadhi vitu lenye sehemu nyingi ambazo zimepangwa kwa safu. Baadhi ya sehemu hizo zinaonekana kuwa na madaftari yenye rangi tofauti kama vile buluu, nyeusi na njano. Kabati hilo linaonekana kuwa la mbao na limewekwa kwenye chumba chenye sakafu ya rangi ya kahawia.

Uwanja wa michezo wa watoto, kuna miti mikubwa yenye maua ya majano na vifaa vya kuchezea vilivyo na rangi mbalimbali kama vile klaidi na miundo ya kupanda, pia kuna njia iliyotengenezwa kwa vigae na mimea iliyopunguzwa vizuri kando ya njia.

Mlango wa darasa la shule ya Gredi ya 1C, ofisi ya mwalimu Agnes na kuna maandishi ambayo mwalimu Agnes anawakaribisha wote ofisini mwake. Mlango wenyewe ni wa rangi nyekundu. Juu yake kuna bango tena ambalo limeandikwa katika wino mweusi katika karatasi nyeupe.

Mwanamke ambaye ni mwogeleaji wa parasini, akiwa ndani ya bwawa la kuogelea, ameshika ukingo wa bwawa. Amevalia kofia nyeupe ya kuogelea na mavazi ya kuogelea. Bwawa lina mistari nyekundu ya kutenganisha njia za kuogelea. Nyuma yake kuna mabango yenye nembo Speedo na Allianz.

Chumba chenye kompyuta kadhaa zilizopangwa kwenye meza ndefu. Kuna screen za kompyuta, kibodi na panya zikionyesha eneo la kujifunzia kompyuta. Ukuta wa nyuma unaonekana kuwa na rangi ya kijani kibichi iliyochakaa kidogo na kuna ubao wa kuonyeshea juu yake.

Mlingoti mweupe wa bendera. Umesimama katikati ya eneo lenye nyasi na maua. Nyuma ya mlingoti, kuna miti mirefu na tanki kubwa jeusi la maji. Karibu na tanki la maji, kuna ishara ndogo iliyosomeka Fire Point Assembly . Mazingira kwa ujumla yanaonekana kuwa ya kijani kibichi na yenye utilivu.

Jengo la ghorofa mbili lenye paa nyekundu na ukuta za kijivu, kuna madirisha mengi yenye grili za kijani kibichi na milango ya mbao iliyopagwa kwa usawa kwenye ghorofa la chini. Mbele ya jengo kuna eneo kubwa la nyasi iliyokatwa vizuri na kuna gogo ililowekwa chini. Anga ni ya bluu na mawingu machache meupe.

Asiya Sururu Mohammed, mwanamke mkenya ameketi kwenye kiti. Anatabasamu na amevaa nguo za michezo. Ana miguu bandia kwa sababu ni mlemavu wa viungo wa miguu yote miwili. Pia kuna fimbo iliyoegemea kiti karibu naye. Maelezo chini ya picha yanasema yeye ni raia wa Kenya, alizaliwa Mombasa mnamo Aprili tarehe ishirini na tano mwaka wa elfu moja mia tisa tisini na mbili na ni mwanariadha wa Para-rawing , akishiriki katika michezo ya Single Sculls .

Darasa lenye madawati na viti vingi vya mbao na chuma vilivyopangwa kwa safu. Kuna kompyuta chache zilizopangwa kwenye madawati upande wa nyuma wa chumba. Madirisha makubwa yenye nondo yanaonekana upande wa kushoto na nyuma, na mapazia ya rangi ya kahawia yamening'inia kwenye madirisha ya upande wa kushoto. Sakafu ina vigae vya rangi ya kahawia.

Jengo la ghorofa tatu lililojengwa na matofali, lenye milango miekundu na madirisha mengi. Kila ghorofa ina balcony yenye vyuma vyeusi. Kuna njia inayoelekea kwenye mlango wa chini na mimea midogo imepandwa kando ya njia hiyo.

Seti ya kompyuta mezani ina mfuatiliaji kibodi, kipanya na vichwa vya sauti zilizowekwa juu ya mfuatiliaji. Kibodi na kipanya vimeunganishwa na waya. Meza ni nyeupe na nyuma kuna dirisha lenye fremu za kijani.

Hellen Wawira, mwanamke mwenye uraia wa Kenya, akikaa kwenye benchi la kuinua vyuma akiwa amevaa fulana nyeupe na suruali nyeusi. Nyuma yake kuna vifaa vya kuinua vyuma. Maelezo chini ya picha yanasema, yeye ni mwanamichezo wa power lifting , anashindana katika kitengo cha chini ya kilo arubaini na moja na ana ulemavu wa Spina Bifida . Alizaliwa Aprili tarehe kumi na tano mwaka wa elfu moja mia tisa tisaini na mbili.

Timu ya kadanda ya walemavu wakiwa wamesimama kwenye uwanja wa mipira. Wanaume wamevaa sare za michezo zenye rangi nyeusi, nyekundu na kijani kibichi zikiwa na nembo ya Kenya mbele. Baadhi ya wachezaji wanatumia magongo na mpira moja unaonekana chini mbele yao.

Uwanja wa michezo wa watoto ulio wazi. Inaonyesha bembea mbili zenye nguzo nyekundu na nyeupe zikiwa zimesimama kwenye ardhi yenye udongo na nyasi chache. Nyuma ya bembea hizo kuna miti mirefu na miundo mingine ya michezo, ikiwemo ukuta uliotengenezwa kwa matairi yaliyopangwa. Anga inaonekana kuwa wazi na mawingu machache.

Jengo la ghorofa nyingi lenye kuta zilizojengwa na mawe na plasta nyeupe lina madirisha mengi na kichaka cha kijani kibichi. Mbele yake pia kuna ishara nyeupe na maandishi mekundu inayosema visitors please pass through the office .

Hiki ni kitabu cha kingereza kimeandikwa na Haydn Richards. Kitabu hiki ni cha grade ya pili. Ni kitabu cheupe na kina michoro ya kupendeza. Kuna mchoro wa maua ambao ni wa kijani kibichi na samawati. Maua haya yanaonekana kutembelewa na mti.

Kwenye uwanja tambarare kuna wanaume ambao wanacheza mchezo wa mpira wa miguu. Wanaume hawa wana ulemavu wa miguu kwa kuwa wanatumia vyuma kutembea. Kando kuna nyasi ya kijani kibichi na kuna ukuta ambao umezingira. Nyuma kuna mabati ya nyumba ambayo yanaonekana.

Wanaume wawili wakiendesha baiskeli ya bolan yenye viti viwili, wote wamevaa mavazi ya kuendesha baiskeli yenye neno Kenya imeandikwa. Wanaonekana wakiendesha baiskeli hiyo nje huku kando yao kuna mimea ya kijani kibichi.